Naona daktari wa meno akiwa amevaa barakoa akimulika mdomo wa mgonjwa mwenye anaugua tatizo hii ya meno. Mgonjwa mwenyewe amelala chini akiwa amevaa miwani na pia amefunga kitambaa kwenye kichwa.

Naona watu wengi hapa na wengine watatu wako mbele ikiwa mavibuyu vimewekwa kwenye laini, wengine pia wananyanyua simu zao kupiga picha, naona dirisha.